Hili ni duka la nguo ambapo kuna safu za nguo zilizopangwa kwenye rafu na vitambaa zikiwa na rangi ya mitindo mbalimbali. Duka lina taa nyingi za dari na kwa mbali tunaweza kuona nembo ya jina Huawei nikinukuu jina hilo ikionyesha labda kuna duka la kielektroniki karibu au ndani ya jengo hilo.

Hili ni soko au duka kubwa la nguo na viatu ambapo kuna nguo ambazo zimetundikwa na viatu vimepangwa kwenye rafu zikiwa zimepangwa vizuri. Pia kuna watu wachache wanaonekana wakiuza au kununua bidhaa katika soko hili.

Hili ni duka la nguo ambapo kuna rafu mbili kubwa zilizojaa nguo zikiwemo suruali, mashati na nguo za watoto. Zote zikining'inizwa. Pia kuna meza au kaunta upaned wa kulia na begi la mikono juu yake. Linaonekana kama duka nguo dogo la rejareja ya nguo.

Hili ni duka kubwa la nguo ambapo kuna kofia nyingi ambazo zimepangwa, pia kuna nguo nyingi za rangi mbali mbali zikiwemo zamawati kijani na ya rangi nyinginezo ambazo zimening'inia kwenye regi za nguo. Juu ya regi za nguo na ukuta kuna mkusanyiko ukubwa wa kofia mbali mbali, pia mlango ni wa rangi wa zamawati.

Hili ni duka la nguo lenye jina lililoandikwa kwa herufi kubwa juu ya mlango. Ndani ya duka kuna nguo mbalimbali zilizoning'inizwa kwenye reli pamoja na nguo chache zilizovalishwa mabasi ya kuonyesha nguo . Pia kuna viatu na mikoba iliyopangwa kwenye rafu.

Hili ni duka la nguo na viatu likiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Tunaona fulana, mashati na viatu vikiwa vimepangwa vizuri kuuzwa .Sakafu ina muundo wa marumaru nyeusi na nyeupe. Inaonekana kama duka la kisasa au la rejareja.

Hili ni duka la nguo hasa nguo za watoto. Kuna rafu ndefu zikiwa zimejaa nguo mbalimbali za watoto zikining'inizwa. Pia rafu kuna ishara inayoonyesha nguo za watoto na pia ishara nyingine inaonyesha kuwa bei ya juu zaidi ya baadhi ya nguo. Inaonekana kama duka la nguo za mitumba na duka la nguo za bei nafuu kutokana na ishara ya bei na mazingira ya duka.

Hili ni duka au sehemu ya kuonyesha bidhaa za kifahari hasa mikoba na labda vitu vya mapambo au vifaa vya muundo. Kuna mkoba mweusi wenye muundo wa kawaida, pia kuna mkoba mwingine mwenye muundo wa mraba. Kuna vitu vinavyoonekana kama pambo la kichwa au kipengele cha mapambo chenye manyoya na uchepe ya fedha. Nyuma ya picha kuna yenye inaonyesha rafu au kaunta zingine zenye bidhaa za kung'aa.

Hili ni duka kubwa la nguo lenye nembo ya Woolworths ambapo ndani yake kuna nguo mbalimbali zilizopangwa na zingine kuning'inia zikionyesha baadhi ya mavazi amayo yanaonekana kwenye duka hili kubwa la kisasa ambalo lina milango yenye glasi au milango yenye vioo vyeupe.

Hili ni duka la nguo na bidhaa nyingine, kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto unaonekana kuwa na viatu vingi na mifuko ya mikono. Katikati na upande wa kulia, kuna nguo zilizoning'inia ikiwemo mashati na suruali. Pia kuna vitu vingine vidogo vilivyopangwa kwenye makabati na vioo labda vito na mapambo. Kuna sofa ndefu ya ngozi nyeusi katika picha. Duka limepangwa vizuri.

Hili ni duka la vifaa vya kike ambapo juu kuna bango. Duka linaonekana kuwa ndogo lakini limejaa bidhaa. Kuna rundo la bidhaa kama vile kofia, mikoba. shali au skafu labda vitu na mapambo mengine yakiwa yameekwa kwenye rafu na meza. Duka linaonekana kuwa limepambwa vizrui likiwa na mwangaza wa kutosha na mpangilio unaovutia.

Hili ni duka la nguo lililopo ndani ya jengo la maduka, Kificho cha jina la duka linaonekana juu ya mlango. Ndani ya duka, nguo zimepangwa kwenye reki na zinaonekana, kuna watu wachache wakiingia au kutoka dukani. inaonekana kuwa duka la kisasa la rejareja.

Hili ni duka la nguo na viatu. Kwa upande wa kushoto kuna mfano wa mtu uliovalishwa shati la maua. Katikati kuna kabati la glasi lenye rafu zilizojazwa viatu vya aina mbalimbali, pamoja na bidhaa zingine kama mkoba. Kwa upande wa kulia kuna reki za nguo zilizopangwa zikionyesha mashati. Pia duka hili linaonekana kuuza bidhaa za mavazi kwa wanaume na wanawake.

Hili ni duka la nguo ambapo rafu zilizo jazwa na nguo zilizo kunjwa vizuri, koti zilizo ning'inia na viatu. Pia kuna benchi au meza ya samawati katikati ya chumba na magazeti au vitabu vyao.

Hili ni duka au chumba cha kuuzia bidhaa ambapo baadhi ya bidhaa ambazo ziko huku ni kama mikoba ya aina mbali mbali na Kuna vitu kama vile herini na mikufu ya na pengine. Bidhaa hizi zote zimepangwa kwenye rafu nyeupe.

Hili ni duka la viatu au sehemu ya kuhifadhia viatu vingi ambapo rafu zilizojazwa na viatu mbali mbali ikiwemo buti na viatu vya aina mbali mbali vimeweza kuwekwa kwa rafu hizo.

Hili ni duka la nguo likiwa na rundo la suruali zilizokunjwa na kupangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na rangi, kuanzia rangi ya kahawia hadi samawati na kijani. Juu kuna nguo, juu ya nguo hizo kuna bango jekundu likionyesha punguzo la asilimia arobaini ikimaanisha kuwa kuna ofa maalum.

Hili ni duka la nguo, labda la suti au nguo za biashara. Kuna suti nyingi zilizopigwa chuma na kutundikwa kwenye kamba zikionyesha rangi tofauti kama vile kijivu, nyeusi na samawati. Baadhi ya suti zinaonekana kuwa na suruali zilizolingana.

Hili ni duka kubwa la nguo likiwa na rafu na stendi zilizojaa mavazi mbalimbali hasa nguo za watoto na wanawake. Nyuma kuna sehemu nyingine ya duka iliyo na bango linalosomeka, underwear and pyjama.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma na milango wa nyuma ambapo milango imefunguliwa ikionyesha mambo ya ndani ya gari ambayo yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri. Gari lina viti vya ngozi ya rangi ya nyeusi.

Hili ni gari dogo la abiria ambalo linafanana na lori la kubeba abiria likiwa limeegeshwa, linaonekana kuwa ni Toyota ambapo lina rangi nyeupe na ina stika ya kichwa cha mbwamwitu mbele pamoja na stika ya njano kwenye mlango wa upande wa abiria ambayo inaweza kuwa ishara ya shule au huduma maalum.

Haya ni mahame ya ndani ya gari hasa sehemu ya dereva ambapo kuna usukani wenye nembo wa subaru katikati, dashibodi yenye spedometer na vipimo vingine na radio yenye namba "88.50" nikinukuu namba hiyo ikionyeshwa. Pia tunaona sehemu ya kushikia gia ya automatiki.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa dereva na kiti cha abiria wa mbele. Tunaweza kuona usukani, dashibodi yenye viashiria na vifungo. Viti vya ngozi au nguo na sehemu ya lango ikiwa na rangi ya mbao. Mlango wa dereva unaonekana wazi kidogo.

Hili ni duka kubwa la maegesho lililojaa magari mengi sana ambapo huenda ni eneo la magari mapya na utengezo inahifadhiwa kabla ya kusafirishwa kwa wafanya biashara. Inaweza kuwa ni bandari ambapo magari yanayosafirishwa inaingizwa au kutolewa au bahari kubwa ya kuhifadhia magari. Nyuma kwa umbali kuna majengo ya ghorofa, moja likiwa na rangi ya samawati, nyingine nyekundu na lingine nyeupe.

Hili ni gari dogo jeupe aina ya Suzuki Alto likiwa limeegeshwa kwenye njia ya udongo au barabara ndogo. Nambari ya usajili ya gari hili ni KDH 990J nikinukuu majina hayo au maneno hayo. Pia nyuma ya gari kuna miti na labda uzio au jengo.

Hiki ni kituo au sehemu ya mabasi yaliyotengezwa au kukusanywa ndani ya kiwanda, ambapo miili ya mabasi au sehemu zake katika hatua mbalimbali za utengenezaji, mengine yakiwa yamepakwa rangi ya chungwa na mengine bado meupe.

Haya ni magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi yenye nyasi. Kuna magari matatu yanaonekana wazi mbele, gari jeupe upande wa kushoto, gari jeusi katikati na gari la rangi ya samawati upande wa kulia. Magari haya yana namba za usajili za Kenya ambazo zikidhibitisha kwamba picha ilipigwa Kenya. Nyuma ya magari kuna miti na mimmea.

Haya ni mabasi kadhaa yakiwa kwenye hatua ya kutengenezwa ndani ya kiwanda. Mabasi hayo yanaonekana kutokuwa imekamilika huku baadhi yakiwa na rangi ya njano na mengine meupe. Kwenye basi jeupe kuna maandishi ya Kichina ambayo yanaweza kuwa yanaonyesha uwezo wake wa kubeba abiria. Inaonekana kama kiwanda cha kutengeneza mabasi.

Hii ni sehemu ya viti vya nyuma vya gari vinavyoonekana kuwa vya gari la abiria lenye milango minne. Viti hivyo vinaonekana kuwa safi na vimetunzwa vizuri ,ikiwa na rangi ya kijivu. Dirisha la gari linaonyesha mandhari ya nje ya shamba au eneo la wazi likipendekeza gari hilo linaweza kuwa limeegeshwa nje au liko safarini.

Hili ni eneo la maegesho magari labda nje ya jengo la biashara au duka kubwa. Magari mawili yamesimama wazi mbele. Gari la rangi ya samawati liko pande wa kushoto, na pia gari la rangi ya chungwa nyekundu liko nyuma ya gari hiyo ingine ya rangi ya samawati. Nyuma ya magari hayo kuna magari mengine yaliyopakiwa na miundo ya vivuli au mahema juu. Juu ya anga kuna mawingu machache na hali yao inaonekana kuwa ya jua.

Hili ni gari ambalo lina rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ambapo linaonekana kuwa katika hali nzuri na paa refu na madirisha yaliyotiwa giza. Nyuma ya gari kuna miti kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi na upande wa kulia wa gari kuna watua ambao wamesimama. Pia nyuma ya gari hili kuna magari mengine.

Hili ni kundi la watu karibu na magari kadhaa, wakiwa wasimama na wengine kukaa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti nyuma yao. Inaonekana ni kama wametoka safari au wanafanya mapumziko. Gari jeusi lenye milango minne liko mbele. Kuna mwanamke amekaa chini mbele yake. Pia nyuma yao kuna miti ya kijani kibichi, pia na lori nyingine nyuma yao.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari ambapo hasa upande wa dereva na abiria wa mbele. Kiti cha dereva na kiti cha abiria wa mbele vinaonekana. Dashibodi iliyo na usukani, redio na vidhibiti vingine vya gari vinaonekana. Gari limehifadhiwa vizuri.

Hili ni basi dogo jeupe au matatu, ambalo madirisha yake ni meusi na milia ya njano na nyekundu nyuma. Haya kwa kawaida huashiria gari la abiria na imepakiwa barabarani, au eneo la wazi. Chini ya anga la samawati, na mawingu meupe.

Hii ni sehemu ya kuegesha magari au ni duka la kuuzia magari. Kuna magari mengi na aina tofauti yameegeshwa karibu karibu ikiwa ni pamoja na magari madogo ya abiria, malori madogo, magari ya mizigo madogo. Pia kuna jengo jeupe la kisasa nyuma linaloweza kuwa ni sehemu ya ofisi au ghala. Mandhari hii inaashiria biashara inayohusiana na magari kama vile kuuza magari.

Hii ni sehemu ya mapokezi ndani ya jumba la kuuza magari hasa katika duka la kuuzia magari, meza ya mapokezi ya wafanyakazi wawili ambao wamesimama nyuma ya meza hiyo, gari pia limeweza kupakiwa ndani ya jumba hilo.

Gari ambalo ni mara nyingi hutumika katika usafirishaji limeweza kuegezwa au kusimamishwa. Abiria huenda ikawa hawamo ndani. Miti ya kijani kibichi, pia na nyaya za umeme zimeweza kupita kando na gari hii.

Hii ni sehemu maalum ambayo imeweza kutengwa kwa minajili ya kuegeza magari. Nyasi na miti ambayo ni ya kijani kibichi. Nyaya za umeme pamoja na taa. Majumba marefu marefu na yenye ghorofa nyingi yameweza kujengwa.

Hili ni gari ambayo imeweza kusimamishwa na upande au sehemu moja ya gari hii kuna maandishi pia kuna sehemu ambayo mara nyingi hutumika katika kuekea mafuta gari hili.

Hili ni kundi la watu waliokusanyika karibu na magari mawili meusi yaliyopakiwa kwenye nyasi, eneo linaloonekana kuwa la wazi. Baadhi ya watu wamesimama na wengine kuketi karibu na magari hayo, na kuna miti mirefu ya kijani nyuma yao.

Hili ni soko kubwa la ndani linaloonekana kuwa na paa refu lenye umbo la kupaa au la matawi mengi, kuna vibanda vingi vya biashara vilivyopangwa ndani ya jengo hilo, na bidhaa mbalimbali zinazoonekana kuuzwa, ikiwemo kazi za sanaa, nguo na vitu vingine. Mwangaza wa kutosha unaingia kupitia madirisha marefu yaliyoko juu. Inaonekana ni mahali penye shughuli nyingi za kibiashara.

Hili ni soko au banda la matunda na mboga likiwa na aina mbalimbali za mazao yaliyopangwa. Kuna nyanya nyingi, pilipili hoho za rangi mbalimbali ,vitunguu ,limau au ndimu ya kijani kibichi, dania au majani mengine ya kijani, pia kuna kikapu cha rangi ya samawati na matunda na mboga nyinginezo ambazo zimepangwa kwa umaridadi.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji na wanunuzi wamekusanyika kwenye bidhaa mbalimbali za matunda na mboga mboga zikiuzwa kama vile nyanya, mahindi, viazi vitamu, ndizi na vingine vingi vikiwa zimepangwa chini au kwenye vikapu. Wote wamevalia mavazi tofauti baadhi yao wakiwa wamejiziba kwenye baka au hijabu kuashiria utamaduni na mchanganyiko.

Huu ni mkusanyiko wa mboga na labda aina nyingi za mboga. Kuna aina mbili kuu zinazoonekana mboga ya mviringo yenye rangi tofauti kijani, njano na machungwa na kundi lingine la mamboga yenye umbo refu unaofanana na yenye rangi nyepesi. Zote zimepangwa labda kwenye soko au ghala.

Hii ni bucha au duka la nyama ambapo kuna mabucha kadhaa wakiwa wamevaa sare nyeupe na aproni nyekundu wakihudumia wateja na kuandaa nyama. Nyama mbichi zimetundikwa na kuonyeshwa kwenye friji za kioo. Kuna pichaa kadhaa na kalenda zilizoning'inia ukutani.

Hili ni rundo kubwa la ndizi zikiwa zimepangwa kwa wingi baadhi zikiwa bado mbichi au kijani na nyingine zikiwa zimeiva njano. Inaonekana kama ni soko la ndizi au duka la matunda kutokana na idadi kubwa ya ndizi zilizopangwa kwa ajili yya kuuza.

Hili ni soko kubwa na lenye pilkapilka inaonekana kutoka juu. Kuna safu za vibanda au maduka yaliyo na paa za rangi tofauti na chini kuna umati wa watu wengi wakiendesha biashara au kutembea. Inaonekana kuna bidhaa nyingi zimepangwa au zimebebwa zikionyesha shughuli nyingi za kibiashara sokoni.

Hili ni soko la mitumba ambapo kuna rundo kubwa la nguo zilizotumika zikiwa zimetapakaa chini. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua nguo kutoka kwenye rundo hilo wakitafuta nguo za kununua. Hii ni taswira ya kawaida ya masoko ya mitumba hapa nchini Kenya.

Hizi ni bidhaa za shambani zilizopangwa kwa ajili ya kuuza pengine sokoni. Kuna mafungo matatu tofauti ya mboga. Upande wa kushoto kuna viazi vikuu kama vile viazi mviringo au karanga nyingi zilizopangwa, katikati kuna rundo kubwa la vitunguu vyekundu. Upande wa kulia kuna nyanya zikiwemo za aina tofauti nyekundu na za machungwa.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa ni soko la wazi ambapo kuna watu wengi wauzaji na wanunuzi huku baadhi ya wauzaji wakiwa wamekaa chini na kuweka bidhaa zao hasa matunda na mboga mboga. Chini au kwenye mfuko inaonekana kama soko la kawaida la mtaani na limejaa watu na bidhaa mbalimbali kutokana na mazingira.

Hili ni soko au duka la bidhaa za sanaa na ufundi. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwa kuuza ikiwemo uchoraji, mapambo, mifuko na vitu vingine vya kitamaduni. Mtu mmoja anaonekana akipanga au kuhudumia bidhaa.

Hili ni duka lenye mkusanyiko mkubwa wa viatu vya kuteleza vya aina na rangi mbalimbali. Vimepangwa kwa wingi labda katika duka au eneo la kukodisha viatu vikiwa vimeambatanishwa ukutani au kwa marafu.

Hili ni duka au soko la viatu hasa viatu vya kike vilivyopambwa. Viatu vingi vyaonekana kuwa vimepambwa kwa shanga jambo linaloashiria kuwa ni viatu vya asili au vya mikono labda kutokana kutoka jamii kama ya wamaasai ambao wanajulikana kwa kazi zao za shanga. Mtu mmoja anaonekana akichagua au kupanga viatu.

Hili ni soko la wazi au soko la mboga na matunda ambapo mwanamke ameketi nyuma ya meza iliyojaa mboga za kijani kibichi , maparachichi na matango .Karibu naye na upande mwingine kuna mirundo ya vitunguu nyekundu , viazi na matunda mengine yakiwa yamepangwa kwenye masanduku au chini. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi za kibiashara.

Hili ni soko la wazi ambapo kuna watu wengi wauzaji na wanunuzi wakifanya biashara. Bidhaa mbalimbali zikiwaonekana ikiwemo matunda, ndizi, machungwa, limau na mboga. Watu wengi wamekaa chini wakiuza bidhaa zao. Kwa nyuma kuna mabango ya matangazo inayoashiria kuwa soko hili lipo katika eneo lenye shughuli za kibiashara. Mazingira yanaonekana kuwa ya jua.

Hili ni duka dogo la nje au kibanda cha soko kinachouza vitu vya mapambo na labda vitu vingine vya sanaa za mikono. Kuna vito vya shingo zenye rangi na ukubwa tofauti, vikuku ambavyo viko mezani na vingine vimebebwa, vipuli viko miongoni mwa vitu vidogo vilivyopangwa kwenye meza, nguo na vitambaa zenye rangi mbalimbali na zimening'inia.

Hili ni soko la mboga za majani, ambapo katika soko hili kuna aina mbalimbali za mboga na matunda yaliyopangwa kwenye vikapu na ndoo. Baadhi ya bidhaa zinazoweza kuuzwa huku, ni kama vile pilipili hoho za kijani, tango, nyanya, vitunguu saumu, karoti pamoja na viazi.

Hii ni meza au kibanda kilichojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vito za shanga bangili na labda vitu vingine vya sanaa ya mikono. Inaonekana kama soko la wazi au duka la zawadi ambapo bidhaa za kitamaduni au za kienyeji zinauzwa.

Hili ni soko la wazi au barabara yenye wachuuzi wakiuza bidhaa mbalimbali. Hasaa matunda pande zote mbili za njia. Nyuma, jengo refu linaonekana na anga inaonekana kuwa na mawingu. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia.

Hili ni soko la kienyeji au la wazi na kuna watu wanaouza na kununua matunda, mbogamboga na bidhaa nyinginezo za chakula kama vile ndizi, nyanya, parachichi na kadhalika.

Hii ni meza iliyojaa bidhaa ya ufundi na vitu mbalimbali kama vile shanga, vikuku na mikufu. Inaonekana kama soko la nje au duka la wazi ambapo bidhaa hizi zinauzwa. Kuna rangi nyingi na aina tofauti za bidhaa zikionyesha mkusanyiko mwingi wa bidhaa za ufundi.

Hii nyumba iliojengwa kwa mawe, ina paa la vigae vyekundu na kahawia, imezungukwa na mimea mengi ya kijani kibichi pia kuna miti mikubwa mbele ya nyumba angaa linaonekana kuwa wazi na jua, linaonekana kama nyumba ya familia.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na kuta nyeupe juu ya jengo kuna paa lenye umbo la pembe tatu na anga la rangi ya samawati linalo wazi linaloonekana wazi juu, pia kuna sehemu ya jengo lingine la rangi ya kijani na manjano upande wa kushoto ikionyesha kuwa eneo hilo limezungukwa na majengo mengine.

Hapa kuna bango ambalo linalobandikwa kwenye ukuta wa matofali, bango lina onyesho kubwa wa fest zilizopatikana, ambapo pia kuna namba ya simu ya mawasiliano, pia kuna anwani ya barua pepe, kuna bango ndogo juu yake lenye onyo kuhusu ufuatiliaji wa mtambo wa kunasa picha au cctv kwa masaa ishrini na manne.

Hiki ni chumba cha ndani au sehemu ya ndani ya nyumba ambayo inaonekana kuwa sebule au eneo ya kulia chakula. Sakafu ina mawe zenye kung'aa au sakafu ya vigae na kuna madirisha makubwa yaliyong'aa kutoka nje. Pia kuna taa zimening'inia kutoka dari. Pia kwa umbali nje kuna jengo ambalo ni refu na lenye ghorofa.

Hii ni sehemu ya ardhi kavu iliyo na nyasi au mimea iliyokauka na majengo kadhaa nyuma. Pia, anga ni la rangi ya samawati . Pia ni sehemu inaonekana kama mashambani au mji iliyokauka ambapo kuna ardhi wazi kabla ya kujengwa.

Hili ni jiko la kisasa ambalo lina kabati za jini na juu ambazo zina rangi ya kijivu na nyeusi ilio ngaa. Kuna sinki jiko la gezi iliowekwa ndani na kofia ya kuvyenza moshi. Kuna sehemu ya kazi pia kuna madirisha makubwa ambao yana ruhusu mwanga wa kutosha kuingia, pia kuna sakafu.

Haya ni majengo mawili yenye muundo tofauti. Jengo la kushoto ambalo ni refu lenye kuta za rangi ya kahawia au njano na mistari ya samawati. Pia kuna jengo la kulia ambalo ni jengo lenye ghorofa nyingi ambalo bado halijakamilika na liko katika hatua za ujenzi na ukarabati. Mbele ya majengo hayo kuna uzio unaotenganishwa na mabati ya zamani au ya kutu.

Hili ni jengo refu linalofanana na ghala au kiwanda, likiwa na kuta za rangi ya kahawia na mistari ya samawati. Kando yake kuna miundo inayofanana na makazi yaliyojenga kwa mabati , ambayo yanaweza kua makazi au vibanda duni.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa ambalo limejengwa kwa mbao pamoja na paa la nyasi au vigae ,ambapo ni mfumo au usanifu wa kipekee. Labda wa kitamaduni au wa kikabila na ukumbi wake umezunguka ghorofa ya juu.

Haya ni mandhari ya mijini ambapo katikati kuna jengo refu la ghorofa kadhaa ambalo linaonekana kuwa makazi au biashara. Chini ya jengo hilo, kuna miundo inaofanana na magala au vibanda vinavyojengwa kwa mbao na mabati na pia kuna rundo la mbao zilizokatwa kuashiria shughuli za ujenzi au biashara ya mbao. Juu kuna anga la samawati na mawingu machache ikionyesha hali ya hewa ya wazi.

Hili ni jengo la makazi linaloitwa Uko Lifestyle Apartments. Jengo hili linaonekana kua la ghorofa kadhaa na limezungukwa na miti. Pia kuna fremu ya chuma upande wa kulia, ambayo huenda ni sehemu kuu la kuingia kwenye lango la jengo hilo.

Hii ni sehemu ya ujenzi ambapo majengo matatu marefu ambayo yamejengwa nusu au bado haijakamilika na yenye ghorofa nyingi, labda ya makazi au biashara. Kuwa chini ya ujenzi. Chini ya majengo kuna eneo la wazi la ardhi, linaweza kuwa shamba la ujenzi. Pia anga ni la rangi ya samawati.

Hili ni duka la kuuza samaki ambapo juu kabisa kuna picha ya ishara kubwa yenye neno muuzaji samaki. Chini ya ishara kuna kaunta ndefu ambazo zimetengenezwa kuonyesha samaki. Kuna mabango kadhaa ukutani na kwenye kaunta. Pia ukutani una vigae vyeupe, upande wa kushoto wa picha kuna ubao mweusi unaoonekana kuwa na orodha ya samaki au bei.

Huu ni mlango wa kuingia wa duka kubwa la rejareja ambapo kuna ishara yenye mshale unaoeleza mahali au mlango wa kuingia. Karibu na mlango, kuna duka ndogo au sehemu ya kuuza bidhaa ambapo kuna watu kadhaa wanaoonekana wakitembea ndani na nje ya duka.

Hii ni sehemu ya kujihudumia ndani ya duka kubwa au duka la bidhaa ambapo kuna skrini ya tarakilishi, skana ya bidhaa na pande za kuweka bidhaa. Pande zake zote mbili za kuna sehemu hili zimejaa rafu zenye bidhaa mbalimbali. Pia kuna alama zinazoonyesha kuwa hii ni ikinukuu jina self checkout

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ambapo yamejaa bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Kuna korido ndefu za rafu zilizo na aina mbalimbali za bidhaa zikiwemo sabuni, vitu za usafi na bidhaa nyingine za nyumbani.

Hili ni duka kubwa la matunda na mboga mboga zikiwemo tikiti maji, parachichi na matunda mengine mengi zimepangwa vizuri kwenye vibanda maalum. Kuna kibao chenye bei za tikiti maji pia na parachichi. Kuna rafu ndefu nyuma zikielezea bidhaa zingine, duka lina taa nyingi zinazotoa mwangaza wa kutosha.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa yenye matunda na mboga mboga nyingi. Kuna njia pana katikati ya duka, kushoto katikati kuna vibanda virefu vilivyojaa matunda na mboga mboga. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia, pia muundo wa dari una taa nyingi za mstari, sakafu inaonekana kuwa na vigae vyeupe.

Hili ni duka kubwa la rejareja au maduka makubwa yenye jina, nikinukuu jina quickmart, pia kuna nembo ndogo yenye maneno fresh and easy, nikinukuu jina hilo, karibu na njia kuu. Jengo linaloonekana kuwa la kisasa lenye rangi nyeusi na mistari nyekundu. Mbele ya duka kuna eneo la kuegesha magari na baadhi ya toroli za ununuzi zimepangwa. Pia kuna mimea midogo iliyopambwa mbele ya duka.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa ambapo kuna barabara kuu katikati yenye vigae vyeupe. Rafu zilizojaa bidhaa pande zote mbili na watu wachache wakiwa wamekusanyika karibu na kaunta au sehemu ya malipo upande wa kushoto ,pia kuna mabango kadhaa yanayoning'inia kutoka dari.

Hili ni duka kubwa ambalo lina bango kubwa juu lenye maandishi mekundu welcome to Carrefour . Duka limejaa bidhaa mbali mbali. Biashara na ofa ya bei zilizopunguzwa. Mtu mmoja anaonekana akitembea kwenye njia ambacho kimesimamishwa katika njia.

Hili ni eneo la malipo katika duka kubwa ambapo vituo vya kulipa. Kuna kaunta kadhaa ambapo wateja wanalipia bidhaa. Wafanyakazi wa duka wengine wamevaa fulana nyekundu wakihudumia wateja ambao wakiwa na troli za ununuzi au vikapu. Troli za ununuzi zinaonekana zikiwa na bidhaa. Sakafu iliyotengenezwa kwa vigae. Eneo la mbele ambapo mazingira ya duka inaonekana kuwa ya kisasa yenye nafasi kubwa na mwangaza mzuri.

Hili ni duka kubwa la kuuza vyakula ambapo kuna rundo la ndizi, machungwa na matunda mengine yaliyopangwa vizuri. Ishara inaonyesha sehemu ya vyakula ilivyotayarishwa tayari. Sehemu ya kuuza bidhaa za mkate na keki. Watu wachache wanaonekana wakitembea dukani wengine labda wakifanya manunuzi au kupanga bidhaa. Bidhaa zimepangwa kwa uangalifu kwenye vizimba na meza.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa. Kuna rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali upande wa kushoto na kulia. Njia za kutembea safi na pana kati ya rafu , vitu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu ikiwemo mafuta ya kupikia na bidhaa nyingi zilizofungashwa, ishara za bei zikiwa zimetundikwa juu ya rafu. Mwangaza mzuri kutoka kwenye taa za juu. Wateja au wafanyikazi wachache wanaonekana kwa mbali.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja. Hasa sehemu ya bidhaa zilizo kwenye trafu. Baadhi ya bidhaa ambazo ziko huko ni kama vile maji, soda, juisi mkate na vitu vitafunwa pamoja na biskuiti. Watu wawili wanaonekana mbele ya rafu. Mmoja akiwa amevaa sare ya kijani na mwingine akisimama kwa mbali.

Hizi ni rafu zilizojazwa na bidhaa katika duka kubwa au duka la jumla ambapo mfano wa bidhaa ambazo ziko katika rafu hizo ni kama vile maziwa pamoja na vinywaji vingine mbalimbali ambavyo viko kwenye katoni na pakiti.

Hili ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali ambapo kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali; zikiwemo vifurushi vya rangi tofauti vinavyoashiria bidhaa zinazouzwa. Pia kuna bango kubwa jekundu lililoandikwa Wholesale items au bidhaa za jumla na mshale unaoelekeza chini. Dari inaonekana kuwa na muundo ya chuma na taa nyingine nyingi zilizopigwa.

Hawa ni watu kadhaa wakiadikana au katika duka kubwa wakichagua bidhaa kwenye rafu ambazo ziko na bidhaa mbalimbali kama vile dawa za meno, sabuni na vifaa mbalimbali vya usafi wa mwili.

Hii ni mashine ambapo ndani yake kumewekwa keki ambazo ni za rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyekundu na keki hizi zimeundwa kwa njia tofauti tofauti na mara nyingi hutumika katika sherehe kama vile heri ya kuzaliwa.

Hili ni duka la kuuza bidhaa ambapo bidhaa mbali mbali zimeweza kupangwa kwa njia nzuri. Na mfano wa bidhaa ambazo ziko huku ni kuwemo tissue , maziwa pamoja na bidhaa zingine mbali mbali katika duka hili.